Muhudumu wa afya wa kike aliyevalia koti nyeupe anashuka kutoka kwa gari hili. Wanakijiji wameketi wakisubiria huduma.

Wanaume hawa, wapo juu ya pikipiki nyingi, wengine wakiwa wameangalia mbele, wakiendesha, wengine wameangalia nyuma, huku wameshikilia bunduki.

In that hospital room there are two beds. In one bed a mother is lying down looking at her phone with a small child next to her. On another bed, there is a man bowing down wearing a green and black suit. Next to him is a machine that displays the state of the body.

Kwenye msitu huu kuna mti yenye matawi makubwa , mengine yana matawi madogo ya rangi ya kijani kibichi.